Ni mimea aina ya mboga yenye rangi ya kijani kibichi iliyomea kwenye mabomba marefu marefu yaliyo wima. Mabomba hayo ni yenye rotuba.

Mimea aina ya mboga yamenawiri vizuri sana. Ni ya rangi ya kijani. Yamemea kwenye mabomba marefu marefu ambayo yako wima. Mahala hapo pana rutuba.

Ni mimea ambayo yamemeeshwa kwenye bomba la kipekee, kwa njia maalumu. Yamepangwa kwenye laini moja refurefu, yanayoonekana kunawiri vizuri sana, ishara yanapata maji na jua ya kutosha.

Ni mimea yenye rangi ya kijani kibichi iliyomea wima kwenye mabomba yaliyopangwa. Yanaonekana kunawiri vyema sana. Mimea hiyo bado yanaonekana kuwa changa.

Haya ni mimea aina ya mboga. Mimea haya yamenawiri vyema. Umemea katika bomba uliotobolewa. Bomba hilo lina mchanga ndani yake iliyo na rotuba.

Mimea aina ya mboga yamenawiri vizuri sana. Ni ya rangi ya kijani, yamemea kwenye mabomba marefu marefu ambayo yako wima, pahali hapo pana rotuba.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi yananaonekana. Yamepandwa katika mabomba marefu marefu kwenye foleni kwa njia maalum. Mazingira haya ni kitalu cha mimea.

Ni mimea ambayo inameeshwa kwenye ndoo iliyojaa maji na ina kifuniko. Mimea hio ni ya rangi ya kijani kibichi. Inaonekana kunawiri vyema. Ina matawi mengi. Kuna mikono iliyoinua kifunika hicho.

Mimea aina ya mboga yamenawiri vizuri sana, ni ya rangi ya kijani. Yamemea kwenye mabomba marefu marefu ambayo yako wima. Pahala hapo pana rutuba.

Mimea aina ya mboga yenye rangi ya kijani yamemea katika mabomba madogo madogo . Bomba hayo yamewekwa kwenye mstari wa wima.

Mwanaume mmoja aliyevaa nguo zenye rangi nyeusi, na kubeba ndoo mkononi, ananyunyuza dawa katika mimea aina ya mboga. Mmea hayo yamepandwa katika mabomba.

Hawa ni ng'ombe wanaoonekana kufungiwa ndani. Wameekewa chakula aina maalum na wanaonekana kuingiza vichwa vyao katikati ya vyuma vile ili kukila chakula hicho.

Mwanamume mmoja amesimama katika nyumba kitalu na kushikilia mimea. Mimea vimepandwa wima kwenye foleni na vinaonekana kuwa vizuri. Nyumba hii ya kitalu inasaidia mimea kupata joto ya kutosha ili kutoa mazao bora.

Ni ufugaji wa mnyama wa nyumbani aitwaye ng'ombe. Ni ng'ombe wengi wenye asilia moja. Wanakula chakula chao maalum. Wako katika chumba moja kubwa.

Hapa ni shambani. Kuna mimea iliyomea katika shamba hili kubwa . Wamama wanapalilia shamba ile. Kwa umbali, kuna manyumba yaliyojengwa na miti mingi.

Watu wengi wako kiwandani, wamevalia sare maalum ya rangi ya kijani kibichi. Wanaonekana kupanga maua kwa mbinu moja unaofanana. Viko tayari kwenda kuuzwa sokoni.

Ni shamba la mboga lenye rangi ya kijani kibichi, zilizomea kwenye laini wima. Zinaonekana kunawiri vyema, ishara kua udongo huu ni yenye rotuba mzuri.

Hawa ni wanyama wa nyumbani wanaoitwa ng'ombe. Kila ng'ombe amewekwa katika nafasi yake. Yamegawanywa kutumia chuma. Ardhini ni baridi. Kuna maji.

Ni mimea ambayo yamepandwa ndani ya chafu. Nyumba hii yenye kioo huitwa chafu, inaonekana kumea vizuri sana. Chafu inasaidia mimea kwa kuleta joto inayohitajika na mimea inamea vizuri.

Hawa ni wanyama wa nyumbani waitwaye ng'ombe. Wanaonekana kuwa ng'ombe wenye asilia moja. Wanakula chakula chao maalum. Wote wanarangi ya nyeusi na nyeupe mwilini.

Hapa ni katika nyumba kitalu. Mimea yenye rangi ya kijani yamemea vizuri katika mstari wa wima. Kitalu hii inasaidia kuleta joto inayosaidia katika mimea haya kumea vizuri.

Wanaume wawili wanaonekana ndani ya nyumba ya kitalu. Wanazungumza, na mmoja wao ameegemea akishika mimea. Mimea hiyo imewekwa kwenye nyumba ya kitalu ili kupata joto la kutosha, hivyo inastawi vizuri. Upande mwingine, kuna kifagio kirefu.

Hapa ni shambani mimea yenye rangi ya kijani yana matawi mengi sana. Bomba ya maji imepita kati kati ikinyunyizia maji shamba hiyo.

Hii i shamba iliyo na mimea ya rangi ya kijani kibichi. Mimea hiyo inaonekana kunawiri vyema. Udongo una maji ya kutosha na ni udongo yenye rotuba. Maji masafi yanaonekana kupitia katikati ya shamba hilo.

Hapa ni shambani kuna mimea iliyomea kwa wingi yenye rangi ya kijani. Kuna maji ambazo yananyunyuza katika shamba hii. Kwa umbali kuna nyumba inayo jengwa kando yake kuna miti.

Shamba kubwa iliojaa mimea ndogo ndogo. Mimea hayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Kuna bomba iliopita katikati ya mimea hio kuyanyunyizia maji. Kwa umbali kuna nyumba iliosimama yenye rangi nyeupe.

Ni shamba iliyo na mimea changa. Mimea hayo ni ya rangi ya kijani. Kuna mabomba ambayo yamepita katikati ya shamba hiyo yakinyunyizia maji kwa umbali, kuna miti iliyomea.

Hapa ni shambani. Mmea uliomea kwenye mstari unaonekana. Mimea hizo zi ngali changa. Katikati kuna bomba ya maji iliyopita ambayo inanyunyiza maji kwa mimea hizo.

Mimea ambayo inanawiri vyema sana imesambaziwa maji mengi ya kutosha na pia inapata jua ya kutosha. Mimea hii yenye majani ya kijani kibichi imemeeshwa kwa mpangilio maalum ya foleni wima.

Hii ni shamba iliyolimwa. Kuna bomba nono iliopita kwenye shamba hilo. Bomba hili limetobelewa na lina mwaga maji kwenye shamba hilo. Kwa umbali kuna nyasi inaonekana.

Hapa ni shambani. Mimea yenye rangi ya kijani yamemea humu. Yana matawi mengi. Kuna bomba ya maji iliyopita katikati ya mimea hizo ikiyanyunyuzia maji. Watu wanaonekana kwa umbali.

Mashamba ya mimea yanayoonekana kunawiri vizuri. Udongo huo una rotuba. Kuna maji masafi yaliyopita katikati mwa shamba hilo. Mabomba madogo yanaonekana kusambaza maji hayo shambani. Kwa umbali, miti yenye majani mengi inaonekana.

Hapa ni shambani . Mimea ya mimea katika laini wima. Kuna maji inayonyunyizika katika shamba hili. Kwa umbali kuna miti zilizomea.

Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani kibichi. Kuna mimea iliyomea ambayo inaonekana kunawiri vizuri sana. Maji masafi yanaonekana kudondoka kwenye bomba nyeusi iliyo na kiunganishi.

Mimea mingi yenye rangi ya kijani yaliyo na matawi mengi ardhi hiyo ina rotuba bomba yamepita kati kati ya mimea hiyo kuyanyunyizia maji.

Hapa ni shambani. Mimea inayoonekana kunawiri vyema. Udongo huo mwenye rotuba kuna bomba iliyopita katikati mwa shamba ambayo inanyunyuza maji katika mimea hizo.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi, imemea kwenye ardhi wenye rotuba, inaonekana kunawiri vyema. Bomba ya maji imewekwa ili kusambaza maji kwenye shamba hilo. Kwa umbali, miti zinaonekana.

Hapa ni shambani. Kuna mimea iliyo changa bado. Ardhi hii ni yenye rutuba. Kuna bomba ya maji iliyo katikati ya mimea hizo. Bomba hii ina nyunyizia maji masafi katika shamba hizo.

Hapa ni shambani, udongo huu unaonekana kuwa wenye rotuba. Pilipili hoho enye rangi ya manjano imemea kwa wingi. Matawi ya pilipili hayo pia enye kijani kibichi ni mengi.

Udongo ulio na mimea ilio mea moja moja kwa umbali. Inaonekana kuwa madogo sana. Kuna bomba ndogo idiowe kwa inayo nyumuzia kila mimea maji.